Huyu ni daktari na mgonjwa wa meno. Daktari huyu anaangali hali ya meno ya mgojwa. Daktari huyu ako na utaalamu wa kubaini kama meno iko sawa ama imeharibika, kama imeharibika anajaza hio pengo.

Hii ni dawa ya chanjo ya homa ya manjano. Dawa hii hupewa watu ambao wanasafiri kwenda nchi zingine. Dalili ya ugonjwa huu hujumuisha homa ya baridi, kuumwa na kichwa na kukuwa na uchovu mwingi. Watu huchanjwa hii ili kuzuia mlipuko wa homa ya manjano.

Huyu ni muuguzi. Muuguzi huyu amevaa barakoa. Kisha anatayarisha chanjo hii kisha atapea mtoto ama mtu mzima. Chanjo kama hii ni chanjo ya pepopunda ama chanjo ya ukambi.

Hapa Kuna watu wengi wanashanga kuona mafuriko makubwa kama hii, mafuriko haya yamebeba barabara na pia mimea hapa kando, hii barabara haipitiki sababu imepepwa nusu yake na pia ni hatari kwa wapita njia na watu wa eneo Hilo.

Hapa kuna wauguzi watatu, mama na mtoto. Hiki ni chumba cha kuzalisha kina mama. Katika chumba hiki kuna aina ya machine ambayo inasaidia wauguzi kusaidia kina mama kujifungua. Hapa pia kuna muuguzi anayevalisha mtoto nguo anapozaliwa.

Hapa ni kando ya barabara. Watu wamerusha taka kando ya barabara. Kuna wapitanjia ambao wamejitolea kusafisha hapa na kuchoma takataka haya. Ni vizuri kusafisha maeneo ambayo yako karibu na majumbani mwetu.

Hii ni dawa ya chanjo ya ukambi, matumbwi tumbwi na rubela. Dawa hii ni ya watoto wadogo wa miezi tisa hadi miaka kumi na nne, hii dawa husaidia kuzuia magonjwa inayoshika watoto kisha inainua afya watoto.

Hapa Kuna muuguzi na mgonjwa. Mgonjwa anapewa chanjo ya pepo punda. Mtu anapokuwa na pepo punda dalili zake ni kama vile joto jingi, maumivu ya kichwa, tatizo la kumeza vyakula, shinikizo la damu na mpigo wa haraka wa moyo.

Hapa ni darasani, kuna mwalimu na wanafuzi. Mwanafuzi mmoja ako mbele mwa darasa akiwaelezea wenzake mambo anayefuzwa na mwalimu wao.

Hii ni dawa ya kiasili, dawa hii husaidia watu wenye maumbile tofauti tofauti. Dawa hii hutumia mizizi kuundwa pia wanapatikana kwenye mji wa tanga.

Hapa ni hospitalini, mama ameleta mtoto wake ili kuja kupata chanjo, kila mtoto anafaa kupata chanjo hadi miaka tisa, chanjo hizi husaidia mtoto ili kuepukana na magonjwa kama ya homa, joto jingi mwilini na inakuwa kinga katika mwili ya mtoto.

Hapa kuna mtu amefungua mdomo, kisha daktari anaweka mashini yake kutazama hali ya meno yake. Ni vizuri kuenda kwa daktari kutazama meno yako, ili kujua hali ya meno yako na pia anakusaidia kukusafishia kila mwezi.

Hapa kuna gari la mafuta ya gari, gari hili limepata ajali na kumwaga petroli katika maduka, na amesababisha kuchoma maduka haya. Wananchi wamesimama kwa kutazama gari la wazima moto ikizima moto hiyo. Kumetokezea uharibifu wa mali mingi.

Hii ni dawa ya chanjo ya ukambi matumbitumbi na rubela dawa hii hupewa watoto wa miezi tisa hadi miaka kumi na nne hii dawa inasaidia watoto kuzuiya magonjwa mengi pia ikona madini ambaye inasaidia katika hafya ya mtoto

Mtoto anapewa chanjo na muuguzi mama anashikilia mtoto ili asisumbue pia kuna wauguzi wengine hapo kando wanasaidia kuweka dawa kwenye sindano. Chanjo hizi husaidia mtoto ili kupata afya njema anapokua mtoto kubwa.

Huyu ni mkulima yuko shambani akinyonyosia mimea yake dawa hii ni msimu ya kunyonyosia mimea dawa kuelukana na magonjwa nakuto magugu kwenye shamba.

Katika boma hili kuna mafuriko, mvua kubwa ya masika imenyesha na kubeba mali ya watu. Mifugo kama vile kuku, ng'ombe ,kondoo na mbuzi wamebebwa kwenda pande ingine hadi wakapoteza maisha yao.

Hii ni dawa ya Iron ,sana sana hupewa wanawake wajawazito kabla wajifungue kwa sababu inaongeza madini mwilini na kwa mwili ya mtoto yenye inakua, pia inaongeza nguvu mwilini.

Hiki ni kibango cha Daktari Karazinga. Daktari huyu ana umaarufu katika uganga. Anasaidia kusisimua mapenzi pia anasaidia wapendanao wapendane zaidi. Nambari yake ya simu ni 0745404504.

Hivi ni vitu za mganga. Hii inaonyesha namna uchawi unavyotumika kufifisha maendeleo ya jamii. Mganga utumia vitu kama vile mizizi, kibuyu, kamba, ili kufanya uganga wake.

Hapa ni kituo cha afya, kuna daktari kuna mama na kuna mtoto, daktari anamwaangalia mtoto kisha ambe chanjo, kila mtoto anapozaliwa anafaa kupata chanjo mara kadhaa hadi anapokuwa mtu mkubwa ndio aepukane magonjwa kama vile measles .

Katika mji huu, kumenyesha mvua kubwa hadi ikasababisha mafuriko. Magari yamesombwa na maji. Pia hayana uwezo ya kuenda tena sababu maji ni mengi sana. Hakuna watu katika mji huu kwa sababu wameenda kujikinga mafuriko.

Hapa kuna mgonjwa na wauguzi wawili. Huyu mama anaonekana kuja kupata chanjo ya pepo punda. Chanjo ya pepo punda kila mtu anaweza pata watu wakubwa na watoto. Inasaidia kuzuia joto jingi mwilini na maradhi mengine ya homa.

Hawa ni watoto wa shule. Watoto hawa hunawa mikono yao yawe safi ili waepukane na magonjwa kama vile kipindupindu. Watoto wanapaswa kunawa mikono yao kabla na baada ya kula chakula.